Hawa ni wanariadha. Huwa wanakimbia. Kuna wale ambao wanakimbililia nchi yao na wale ambao wanakimbia kama talanta kama wale ambao wanakimbia shuleni na hawa wanakimbililia nchi yao. Hapa naona mwingine anaitwa Kimani ambaye anakimbililia nchi ya Kenya.

Mchezo wa walemavu, huu ni mchezo wa kandanda wa walemavu. Huwa wanachukua wale watu walemavu ambao wako na shida ya kutembea ama wako na shida, hawana mguu ama wako na mguu lakini hawatembei, sasa wanatumia mikongole ili kucheza mpira wa kandanda.

Hawa ni wanariadha ambao wanatoka katika nchi ya Kenya na huyu msichana ni kipofu na ana msaidizi wake ambao anamsaidia kukimbia kwa sababu ni kipofu haoni mahali ambapo anaenda na lazima akuwe na mtu ambaye anamsaidia.

Hii ni shule na madarasa yamejengwa madarasa ya ghorofa. Shule inasaidia watoto na hata wanafunzi kukuwa na maarifa na hata kuwa na uwezo wa kuzungumza na watu wa kabila tofauti kwa kuwa wanajuwa kabila ya taifa na hata kufanya mtoto kuwa na maarifa.

Hawa ni wanafunzi wako shuleni, na wanafanya mazoezi ule wakati wa kufanya mazoezi ili wasiwe na uchovu darasani, ata ili mwili wao pia upate nafasi ya kupumua vizuri ili wapate nguvu.

Huyu mtu ameandika siku za wiki, ambayo ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Ijumaa, Alhamisi, Jumamosi. Hizi siku huwa zinasaidia mtu kujua siku ambayo, kwa mfano, Jumapili mtu ameenda kanisani, Jumamosi mtu anaenda kazini.

Hii ni mjengo wa shule. Wamejenga shule ambayo ina madarasa ya chini na madarasa ya juu. Hii shule itasaidia kubeba wanafunzi wengi na kupea watoto maarifa na kujua mambo ambayo yanafanyika katika nchi hii.

Wanariadha ambao wanakimbia, wanakimbilia nchi ya Kenya. Wana shida ya kuona, hawaoni, ni vipofu na wanakimbilia nchi yao na wote, wanakimbia lakini wako vipofu.